Watoto darasani wakitazama kifaa cha kielektroniki labda ni simu au kifaa cha kujifunzia kidijitali. Wanaonekana kuwa makini na wenye hamu ya kujifunza. Kwa nyuma kuna ubao ulioandikwa kwa chaki. Inaonyesha kuwa wako katika mazingira ya shule. Pia kuna bango lenye maumbo ya geometry kama triangle , rectangle na circle linaloashiria somo la hisabati.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti akitazama somo moja kwa moja kupitia kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akimfundisha na vitabu vinaelea hewani karibu na skrini. Madhari inaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au E_Learning .Mfumo wa teknolojia unaosaidia kupata elimu kwa urahisi nyumbani.

Dhana ya ufunzaji wa kidijitali. Kitabu kilichofunguliwa kimegeuzwa kua kompyuta ndogo kwenye skrini kuna michoro ya vitu vya kielimu kama vitabu, kompyuta, walimu na wanafunzi pia kuna alama ya sayansi, elimu, teknolijia na akili inayo zunguka.

Mkono wa mtu anayeshikilia simu mkononi, huku kikionekana kikitoa picha za kidijitali zinazoelezea angani. Kama vile alama za barua pepe, kufuli, video, muziki, mawingu, na nyinginezo. Hii inaashiria ya matumizi ya kiteknolojia ya kisasa ya kidijitali, kama vile mawasiliano, kuhifadhi taarifa mtandaoni, kutazama video, na kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu janja. Mfano wa ulimwengu wa kidijitali wa sasa.

Mtu anatumia kifaa cha kidijitali, kuandika au kuchora kwenye kibao. Hii ni sehemu ya digital learning rubric . Sina mashaka kuwa mbinu hizi zinasaidia katika kujifunza kidijitali. Teknolojia hii inatumiwa katika elimu shuleni kwa lengo la kuchukua madokezo, kufanya michoro, au kufundisha. Inaboresha ushirikiano na upatikanaji wa maarifa kwa wanafunzi.

Watu wawili wakitazama skrini ya kompyuta inayodhihirisha dashibodi ya takwimu za mradi au ushirika. Wanaonekana wako katika mjadala wa kikazi wakiwa na daftari na kalamu tayari kwa kuchukua maelezo muhimu. Mazingira ya ofisi ni safi na yenye mwangaza wa kutosha kupitia madirisha makubwa. Hii inaashiria hali ya kazi ya kisasa inayotegemea teknolojia katika kupanga na kutathmini maendeleo ya shughuli.

Mama na mtoto wake wakitazama kitu kwenye kompyuta mpakato wakiwa wameketi kwenye sofa. Wote wawili wamevaa vichwa vya kusikiliza mziki ishara ya kwamba wanaweza kuwa wanasikiliza sauti kutoka kwenye video au soma la mtandaoni. Mama anaonekana mwenye furaha na mwanawe ameegemea kwake kwa upendo. Hii ni ishara ya ujifunzaji wa pamoja nyumbani inahusiano mzuri kati ya mzazi na mtoto.

Kufunzia mtandaoni. Kompyuta ya mezani inaonyesha mwalimu aliyevaa suti ya buluu akifundisha hesabu huku mwandishi akihesabu ubaoni. Meza ina vifaa kama kipanya, kibodi, simu , daftari, kamera, na mmea mdogo. Dirisha kubwa nyuma linaonyesha mandhari ya kijani ikiashiria mazingira ya utulivu na ya kufaa kwa masomo ya kidijitali nyumbani.

Wanafunzi wanaohudhuria somo kupitia mtandao kwa kutumia kompyuta mpakato. Mwalimu yupo kwenye skrini akifundisha hesabu kutumia ubao wa kijani. Hii ni njia ya kisasa ya kujifunza inayowezesha wanafunzi kupata elimu popote walipo. Njia hii imerahisha elimu kwa kuondoa vikwazo vya umbali na mda na kuongeza fursa kwa watu wengi kujifunza kwa urahisi.

Vijana watatu wakiwa kwenye mazingira ya kusomea huwa ni maktaba au darasani. Wamekaa mezani wakiwa wanacheka na kufurahia jambo kwenye kompyuta kibao ambayo inashik- inshikiliwa na mmoja wao. Wanaonekana kuwa na uhusiano wa karibu wakishirikiana kwa furaha na kuonyesha hali ya kujifunza kwa pamoja. Mazingira yao yana- yanajaa vitabu kwenye rafu ishara kujifunza na elimu.

Mtoto mdogo anaonekana kuwa kwenye dawati lake akitabasamu huku akiwa ameshika penseli na daftari mbele ya kompyuta. Anaonekana kuwa kwenye mazingira ya kujifunza mtandaoni au kuandika kitu muhimu. kompyuta, kibodi na vifaa vingine vya kisasa vinaonyesha mazingira ya kisasa ya kusomea nyumbani. Hali ya utulivu na mpangilio mzuri wa dawati laonyesha kuwa amejitayarisha vizuri kwa shughuli zake za kielimu.

Mtu akitumia kompyuta pakato huku picha ikijidai kama vitabu, kombe, kofia ya kuhitimu na kompyuta zikionekana zikielea hewani. Mchoro hii inawakilisha maswali inaohusiana na elimu mtandaoni kama vile kujifunza mafanikio utafiti na kiteknolojia. Mwangaza wa juu inaingia dirishani ikiongeza muonekano utulivu na mazingira ya kujifunza ya kisasa kupitia mtandao.

Mtoto mdogo akiwa ameketi kwenye sofa akiwa na furaha akitumia kompyuta mpakato, akiwa amevaa vifaa vya sauti ya kijani. Anaonekana akifurahia mazungumzo ama funzo ya mtandaoni. Karibu naye kuna begi la mgongoni, linaashiria kwamba huenda anajifunza kutoka nyumbani. Mazingira yanaonyesha nafasi ya nyumbani iliyo tulivu na ya kupendeza kwa ajili ya masomo ya mtandaoni au burudani.

Msichana mdogo mwenye nywele fupi na tabasamu, akiwa ameketi mezani ndani ya chumba safi chenye mwangaza, anafanya kazi ya shule au mazoezi ya kujifunza, akiwa ameshika penseli na kuandika kwenye daftari, huku akiangalia kompyuta mpakato. Hali hii inaashiria mazingira mazuri ya kujifunza nyumbani. Kwa hivyo teknolojia inasaidia kuendelesha elimu kwa watoto wadogo kwa njia ya mtandao.

Msichana aliyeketi sakafuni karibu na kochi akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anaandika kwenye daftari huku akiwa amezunguka vifaa vya kusomea kama karatasi, daftari, kalamu na vitabu. Mazingira yake ya kusomea nyumbani inaonekana kuwa nadhifu na tulivu.

Dhana ya usimamizi wa biashara ya mafanikio ya mchakato wa kiteknolojia. Kuna watu kadhaa wanaojadili au kushughulikia nyaraka kwenye ofisi ya kisasa huku kwenye skrini ya kompyuta mbele kuna maandishi successful procedure pamoja na alama ya T kuashiria mafanikio ya utaratibu za kiofisi au kidijitali.

Amevaa suti ya beige na miwani akiwa amekiti mzee akitumia kompyuta mkononi. Anavaa vichwa vya kusikiliza akionekana kushiriki katika mazungumzo au mkutano wa mtamdaoni. Mezani kuna daftari, kalamu, simu ya mkononi na sufuria yenye mmea mdogo wa kupamba. Mandhari ya ofisi ni ya kisasa na nadhifu na kuna mwangaza wa asili kutoka dirishani. Hii inaaisi mazingira ya kazi ya nyumvani au kazi ya njia ya matandao.

Aina ya ujifunzaji wa kidijitali au mtandaoni. Inaonyesha mtu kwenye skrini ya kompyuta ya mkononi akifundisha au kuelezea jambo huku akiwa ameshika karatasi. Pembeni kuna vitabu vilivyopangwa vizuri vinavyoashiria maarifa au meza za kujifunza. Mazingira yamepambwa michoro, mimea na maandishi ya mazungumzo yakionyesha mawasiliano ya mtandaoni.

Msichana mdogo ameketi mbele kupita mpakato huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana makini na mwenye furaha akijifunza kupitia darasa la mtandaoni. Amevaa suti ya rangi ya kijivu na nywele zake ni nyingi na zimenyooka juu. Mazingira ya chumba ni safi na yenye mwangaza. Karibu naye kuna gitaa lilionyesha kuwa huenda ana vipaji vya muziki pia.

Dhana ya atmosfeia ya kidijitali ya teknolojia ya habari ambapo vifaa mbalimbali kama kompyuta, simu, janja, tableti na vifaa vingine vinaunganishwa kupitia mtandao vinanyo- inayoonyesha kubadilisha taarifa kama grafu, barua pepe na faili kupitia wingu. Vifaa hivi vinaunganishwa ili kuwezesha utendakazi wa pamoja, usalama wa data na uf- ufikivu wa taarifa popote.

Wanafunzi wa kike waliovaa hijabu wakitumia tablet darasani. Wanafunzi hawa wanaketi kwenye madawati ya mbao na wanonekana wakiwa makini na wenye furaha wanaojifunza kwa njia ya kidijitali. Mazingira ya darasa ni ya kawaida yenye ubao ya chaki nyuma. Teknolojia hii inaboresha elimu ya wasichana hasa katika maeneo ya vijiji au yenye changamoto ya rasilimali.

Mtoto anayesoma kwa njia ya mtandao akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta kuna watu tisa, mmoja wao akiwa mwalimu anayeandika ubaoni, huku wengine wakiwa wanafunzi wanaoshiriki darasani kupitia mkutano wa video. Hii ni dalili ya ujifunzaji wa kidigitali au msomo wa mtandaoni.

Bango la kidijitali lenye maandishi Digital Education Platform . Kwenye mandhari ya blue kulia, kuna michoro ya kompyuta, vitabu na watu wawili waonekana wakijifunza kupitia kifaa cha mtandaoni. Vufia vya mahafali vimevalishwa kwenye skrini na vitabu kuashiria mafanikio ya kielimu kupitia teknolojia.

Jalada la ripoti yenye kichwa Global Education Monitoring . Report juu ya jalada, kuna kundi la watoto wa shule wenye sare za kijani, wakikusanyika na kutazama simu yao mkononi. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu, hasaa katika maeneo yanayoendelea. Jalada pia lina nembo la Unesco na taasisi zingine zinazohusiana na elimu.

Mchoro wa dhana ya e-lerning au elimu kwa njia ya mtandao. Inaonyesha kompyuta mpakato, ambayo inaonekana, kana kwamba inatengenezwa kwa sura ya kitabu kilichofunguliwa. Ikionyesha mchanganyiko wa teknolojia na elimu ya jadi.

Muundo wa tovuti au ukurasa wa mbele wa chukua la kujifunza mtandaoni. Kuna vipengele/vibao mbalimbali vilivyoandikwa Lesson Learning, Learn Business, Mobile Learning, na Training Information. Kila sehemu ina maandishi mafupi ya maelezo pamoja na picha au mchoro unaoonyesha zana husika. Pia kuna mchoro unaoonyesha watu wakisoma kupitia kompyuta

Mtu anayefanya kazi au kusoma, akiwa ameketi mezani mkono mmoja unatumia kompyuta mpakato. Huku mwingine ukishika kalamu na akuandika kwenye daftari. Pembeni kuna vifaa kama vichwa vya sauti na karatasi ndogo ya kumbukumbu. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kujifunza au kazi ya mbali ambao teknologia na uandishi wa kawaida inatu inatumika kwa pamoja kwaajili ya ufanisi na umakini.

Mtu anatumia kompyuta kubwa kwa elimu mtandaoni. Skrini yake ina maandishi na ikoni za kuonesha masomo na video. Mtu huyo amevaa mavazi ya kawaida. Chini ya kioo kuna bendera ndogo, ikionyesha wazi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kujifunza. Hii inaonyesha mkazo rahisi wa upatikanaji wa maarifa kutoka kokote.

Aikoni mbili zilizo wakilisha elimu ya kidijitali. Aikoni ya kwanza ina kompyuta yenye kofia ya maafali na globu, ikiashiria elimu ya kimataifa. Ya pili inakompyuta na kitabu wazi, ikisisitiza kujifunza mtandaoni. Michoro hii yenye rangi ya bluu na kahawia imeunganishwa na mistari ilio katika, ikiwakilisha dhana ya elimu ya mbali au E-Learning . Muhimu sana nchini Kenya na kuingineko.

Mtoto mdogo akitumia kompyuta mpakato kujifunza kwa njia ya mtandao. Mtoto anakaa mezani, mbele yake kuna vifaa vya kuandika na simu. Kompyuta inaonyesha maandishi e-learning na picha ya vitabu ikionyesha anashiriki katika masomo ya kidijitali ambayo ni ya njia ya kisasa ya kujifunza kwa kutumia teknolojia bila kuwepo darasani moja kwa moja.

Mwanaume aliyejikita kwenye kutoa mahadhara au maelezo kuhusu swala ya hisabati au fikiza. Amevaa shati la buluu na anasalimia mbele ya jukwaa yenye kompyuta mpakato. Mbele yake kuna maandishi ya fomula nyingi za kisayansi na kihisabati zikiwa zimeandikwa kwa mwangaza wa kijani kwenye anga nyeusi, kana kwamba zinaelezea hewani.

Ukurasa wa kozi ya mtandaoni ni kwenye jukwaa la kujifunzia. Kozi hiyo inaitwa Cause for MemberMouse . Na kwa usasa yaonyesha Lesson 1 ikiwa imetuliwa ndani ya Module 1 . Upande wa kushoto kuna menu ya urambazaji yenye orodha ya masomo Lesson 1 adi Lesson 5 . Huku asilimia ya kozi iliokamilika ikiwa bado ni 0% complete .

Bweni la wanafunzi lenye vitanda vimepangwa kwa safu mbili kila upande wa chuma. Vitanda vimefunikwa kwa mashuka ya rangi ya ua ridi na kila kitanda kimewekwa chandarua cha mbu ikining'inia kutoka juu hadi chini kwa ajili ya kinga dhidi ya mbu. Sakafu ni ya zege na dirisha hutoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Wachezaji wawili wakicheza badminton kwenye uwanja wa ndani. Wote wamevaa sare za michezo na wanaonekana wakijitahidi kupiga au kupokea koki. Uwanja una mistari ya rangi nyeupe, sakafu ya kijani na kuta za ndani zenye mapazia mekundu, Kuna muamuzi ameketi juu ya jukwaa na watazamaji wachache wakiketi upande wa kushoto. Mandhari inaonyesha mashindano ya kiwango cha juu.

Mtu mmoja akiwa maktaba ameketi katika meza ya kusomea huku akisoma karatasi aua kitabu. Maktaba hii imezungukwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Mwanga wa aili unaingia kupitia madirisha makubwa na mazingira ni tulivu, hali inayofaa kwa kusoma na kujifunza kwa makini.

Ukumbi mkubwa wa mikutano uliojaa watu walioketi kwenye viti vyekundu, vilivyopangwa na mtindo wa muinuko. Watu wanaonekana wakiwa makini wakimskiza mtu mmoja aliye jukwani upande wa kulia. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni kongamano au mkutano rasmi, huenda wa kielimu, kisasa au biashara. Muundo wa ukumbi una idadi wa washiriki wanaonyesha tukio la kitaalam lenye umuhimu mkubwa.

Mwanamke akiwa uwanjani akicheza tenisi, amevaa mavazi ya michezo na anaonekana yuko tayari kupiga mpira wa raketi. Uwanja huu unarangi ya buluu na umezungukwa na uzio wa wavu. Kwa nyuma kuna mchezaji mwingine pamoja na mandhari ya majengo. Hali ya anga ni nzuri kuashiria siku yenye jua au mawingu.

Wanafunzi wakicheza kwenye uwanja wa michezo wa shule. Uwanja huo una mistari ya michezo wa kikapu. Inaonekana kufunikiwa na udongo wa rangi ya kahawia. Kuna miti mikubwa pembezoni za uwanja inayotoa kivuli na kwa mbali kuna jengo la shule lenye ghorofa pamoja na basi la shule. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kielimu na kijamii katika mazingira ya shule.

Chumba chenye vitanda vya gorofa viwili, kila kimoja kikiwa na godoro, mto na mashuka mekundu. Chumba kina sakafu ya vigae na kuna dawati lenye kiti karibu na dirisha linaloleta mwangaza wa asili. Mandhari ya chumba inaonyesha usafi na mpangilio mzuri unaofaa kwa mazingira ya shule au hosteli ya wanafunzi

Darasa kubwa lenye viti vingi vya wanafunzi. Kila kiti kimeunganishwa na meza ndogo ya kuandika. Viti vimeundwa kwa plastiki yenye rangi. Kila kiti kina nafasi za mikono pande zote. Ukuta ni mweupe na kuna madirisha madogo, lakini mwanga au hewa haingii kwa urahisi. Vitu vilivyopangwa vinasaidia mazingira ya darasa la chuo au ukumbi wa mihadhara. Kila kiti kimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya wanafunzi wengi.

Chumba cha kulala kilicho pangwa vizuri na kwa usafi. Kitanda kikubwa chenye ma shuka meupe na mto wenye mapambo mekundu kimewekwa katikati ya chumba. Pembeni kuna meza za kuandikia nyeo yenye mwawa kwenye chupa. Ukutani kuna michoro midogo yanayo pamba ukuta. Huku choo cha ndani kikiwa wazi upande wa kulia. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa ukifanya chumba kiwe chepesi na chenye kuvutia.

Jengo la shule lenye ghorofa tatu na rangi ya waridi na nyekundu. Jengo lina madarasa mengi yenye milango ya mbao na madirisha ya vioo. Kila ghorofa lina ukuta wa usalama wa chuma mweupe. Upande wa kushoto kuna ngazi ya kupanda hadi juu. Eneo la mbele lina miti michanga na sakafu ya mawe.

Darasa lenye viti na meza tupu zilizopangwa kwa mpagilio mzuri. Kila meza ina kiti chake cha rangi ya blue na meza nyeupe vikiwa vimewekwa kwa nafasi inayoruhusu wanafunzi kuketi kwa faraja .Sakafu ni ya rangi ya hudhurungi nyekundu na ukuta wa mbele ni wa rangi ya manjano au krimu. Hakuna mtu yeyote ndani ya darasa.

Hivi ni vitanda viwili vya mbao vilivyopambwa kwa neti za mbu nyeupe na pazia za rangi ya buluu na nyeupe. Vitanda vimewekwa na shuka imekuwa safi na mito, na shuka inaonekana kuwa safi na chenye mwangaza wa kutosha kutoka kwa dirisha iliyopo katikati. Sakafu imewezekwa kwa vigae vya rangi ya kijani kibichi. Hii ni ishara ya chumba cha kulala katika nyumba ya wageni au hoteli ya kiwango cha kati.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa viwili vya mbao. Kila kimoja kikiwa na magodoro na mashirika meupa. Sakafu ni ya mbao na kuta ziwapakwa rangi ya zambarau nyepesi. Muundo huo wa malazi ni wa kawaida katika hosteli, mabueni ya shule au vituo vya kulea watoto. Ambao nafasi hutumiwa kwa ufanisi kwa kuweka vitanda kwa juu na chini.

Chumba cha hoteli au malazi pamoja chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha mbele kimeandaliwa kwa shuka nyeupe na taulo safi. Kwenye upande wa kushoto kuna kitanda kingine cha ghorofa kinacho kinachokisiwa. Dirisha kubwa linaonyesha majengo na miti nje, huku pazia la kijani yakipamba chumba. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri, kikiwa tayari kwa wageni.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya gorofa vinne iliyotengenezwa kwa mbao. Sakafu ni ya mbao giza na kando kuna kiti kidogo cha mbao kilichowekwa karibu na dirisha. Ukuta ni wa rangi ya chungwa, madirisha yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Mazingira haya yanaonyesha sehemu ya kulala ya pamoja labda katika shule, hosteli au kambi.

Mashindano ya watoto wakifanya mbio za kuruka viunzi kwenye uwanja wa michezo. Watoto wamevalia sare za michezo za rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani, njano na bluu. Watu wazima na wazazi wanaonekena wakifuatilia tukio hilo kutoka chini ya mahema yalio simamishwa pembeni mwa uwanja. Tukio hili linaonyesha ushiriki wa wajami katika shuguli za michezo na kukuza vipaji vya watoto.

Wanaume wawili, labda viongozi, wamesimama mkabala wa meza iliyowekwa kwenye kona. Wamevaa nadhifu; mmoja amevaa suti nyeusi na ameshika faili mikononi kwa umakini. Anaonekana kana kwamba anazungumza na kujifunika mfuko wa mbele wa suti yake, akiwakilisha heshima na wingi wa vikorombwezo vilivyo kama zawadi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano wenye viti vyeupe vyeupe alafu wanafunzi wameketi kwa mpangilio mzuri. Ukumbi una mwangaza wa kisasa kwenye dari ukionyesha mazingira ya rasmi yaliyo pangiliwa vyema. Wanafunzi waliovaa sare za shule wanaonekana wakisikiliza na kusubili tukio kuanza. Majukwaa yanaonekana mbele kwani hii dalili ya kuwa mkutano wa kielimu kama sinema au maonyesho ya shule.

Bweni la wanafunzi lenye vitanda vya chuma, vya gorofa. Vitanda hivyo vimipangwa kwa mpangilio mzuri. Kila kimoja kikuwa na godoro yaliofunikwa kwa blanketi za rangi mbalimbali kama kijani na maruni zenye mistari. Dirisha nyingi zilizopo ukutani, huingia mwangaza wa kutosha au kwa nafasi ya kutosha kupita kati ya vitanda.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au maonyesho uliojaa viti vya rangi nyekundu uliopangwa kwa safu sawia. Ukumbi una sehemu ya chini yenye nafasi kubwa pamoja na ghorofa ya juu vyenye viti vya ziada, kuonyesha kuwa mahali inakusudiwa kuwa na idadi kubwa ya watu.

Darasa tupu lenye kuta za manjano na buluu. Madawati na viti vya mbao vimepangwa vizuri vikiashiria utayari kwa wanafunzi. Chati za masomo zimebandikwa ukutani zikionyesha mazingira ya kujifunzia. Madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa kutosha. Darasa hili linakisi mazingira ya kawaida ya shule nchini.

Uwanja wa mpira wa vikapu ulioko njee, kwenye uwanja huo kuna goli moja mpira wa vikapu uliyowekwa kwenye fremu ya chuma licha ubao mweupe na pende kikapu yenye neti. Uwanja una alama za rangi ya njano zinazopakana na eneo la kucheza.

Wasichana sita wachangamfu, wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi, wakishika matandiko mekundu yenye manyoya. Wanatabasamu na kupiga picha kwenye uwanja wenye nyasi. Wawili wamevaa kaptura nyeupe, wanne nyeusi. Nyuma yao kuna miti na majengo. Wote wanaonekana wako tayari kushangilia, ikionyesha furaha na msisimuko mkubwa.

Kitanda kilichotandikwa vizuri chenye godoro la ukubwa wa kati. Mashuka meupe na mito miwili, kitanda kimewekwa kwenye kona ya chumba kilicho na sakafu ya mbao. Kina kichwa cha chuma na mbao upande wa juu na mbao za miguuni. Mwonekano wa kitanda ni wa usafi, utulivu na faraja, unaofaa kwa kupumzika au kulala vizuri nyumbani.

Jengo la makazi ya gorofa tatu lililo jengwa kwa mawe na matofari ya rangi ya manjano. Kila gorofa lina njia ya kupitia mbele ya milango ya nyumba na kuna ngazi kwa kuunganisha kila orofa upande wa kulia jengo linaonekana kuwa katika eneo la mjini lenye barabara ya lami na sehemu ya bustani ndogo mazingara ni safi na nadhifu.

Ukumbi wa mihadhara uliopangwa kwa safu za viti vya mbao zenye fremu za chuma. Viti vimepangwa kwa mitindo hasa wa kuelekea juu ili kuhakikisha wanafunzi wanaweza kuona mbele vizuri. Ukumbi huu una mwonekano wa utulivu na hauna watu kwa sasa. Labda bado haujaanza kutumika au ni mapema kabla somo kuanza.

Hapa kuna madawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hakuna mwanafunzi yeyote aliyehapo. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa masomo au mtihani. Mandhari hii ni ya kawaida katika shule au taasisi za elimu ambako wanafunzi huketi mmoja mmoja.

Hali ya watoto wakiwa darasani inaonyesha mazingira ya kujifunza. Watoto wameketi kwenye viti karibu na meza, uso wao umejaa furaha na tabasamu. Ukutani kuna michoro ya kielimu na vifaa vya kufundishia, vikionyesha mazingira ya kusomea. Mwalimu yupo nyuma akiwa anawasaidia wanafunzi. Mazingira haya yanaashiria umuhimu wa elimu katika maisha na huduma bora za kielimu kwa watoto, hususan wale wanaohitaji uangalizi wa karibu.

Darasa kubwa au ukumbi wa mihadhara ukiwa tupu. Ina madawati mengi ya wanafunzi yenye viti vya bluu na sehemu ya kuandika ya mbao yaliopangwa kwa safu. Sakafu imefunikwa kwa zulia la kijani kibichi. Kuna madirisha makubwa unaotoa mwanga wa kutosha na kuonyesha miti inje. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Nyumba ya kifahari labda ofisi au taasisi, liko na mzunguko na bustani nzuri, iliyotunzwa vizuri. Kuna barabara ya lami inayoelekea kwenye jengo hilo na mimea iliyokatwa vizuri imepambwa pande zote za barabara. Kwa upande wa kulia kuna bango refu lenye alama na labda bendera ya Kenya, likionyesha mwelekeo wa taarifa muhimu. Mbele ya jengo kuna ua mdogo wa kijani kibichi unaozunguka barabara. Mazingira yote yanaashiria utulivu na usalama.

Maabara ya sayansi katika shule. Mezani kuna vifaa vya maabara kama vile bakuli za glasi na bomba za plastiki zinazotumika kwa majaribio. Kuna bomba la maji katikati ya meza likionyesha uwepo wa huduma za maji kwa ajili ya majaribio. Ukuta una rangi za buluu na kuna madawati mengine nyuma.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kimetandikwa na mashuka ya aina tofauti. Baadhi yakiwa yamepangwa vizuri huku mengine yakiwa wazi. Sakafu ni ya rangi ya udongo na kuna viti vya plastiki upande mmoja. Dirisha kubwa huleta mwanga wa asili. Hii ni mazingira ya kawaida ya mabweni ya waafunzi au wakazi wa hosteli yanayoonyesha maisha ya pamoja.

Chumba safi na chenye mwangaza wa kutosha, chenye kitanda kimoja kilichofunikwa kwa shuka jeupe na mito miwili. Dirisha kubwa lenye pazia jeupe lenye madoa ya buluu inaruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu ina vigae vya rangi ya hudhurungi na ya manjano na ukutani kuna taulo inayoninginizwa. Mandhari ya chumba ni tulivu, nadhifu yakionekana kwa kupumzika au kulala.

Sehemu ya ndani ya maktaba ina sakafu ya saruji, rafu zilizoko kushoto na rafu zilizoko kulia. Rafu hizi zimejaa vitabu vya aina mbalimbali na rangi tofauti kwa mpangilio mzuri. Zaidi ya hayo, kuna ishara na alama zinazoonyesha sehemu tofauti za maktaba.

Maktaba kubwa iliyojaa rafu ndefu za vitabu. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho. Kuna meza na viti kadhaa ambapo watu wanaketi wakisoma au wakitumia kompyuta. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ukiziangazia eneo lote.

Kundi la wanafunzi wa kike Walio vaa sare za shule blauzi nyeupe, sweta ya kijani kibichi na sketi ya rangi ya kijani na nyeupe yenye mistari. Wanafunzi hao wamesimama ndani ya jengo la shule au ukumbi wakiwa ameinamisha vichwa vyao na kuonekana wako katika hali ya maombi au tafakari ya kimya.

Msichana mdogo aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama akifanya majaribio ya kisayansi. Mzunguko na vifaa vya maabara kama vile darubini, mirija na majaribio. Machupa za glasi zikizojaa vimiminika vya rangi tofauti. Mandhari inaonyesha ushirika wa watoto katika elimu ya sayansi kwa njia ya mazoezi ya matendo.

...kusaidia mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kuandika darasani. Wote wameegemea mezani iliyojaa rangi za kuchorea na vitabu vya kujifunzia. Mazingira yanaonyesha darasa lenye mwangaza wa kutosha lenye mazingira ya rafiki ya kujifunzia. MWalimu anaonekana kumwelekeza mwanafunzi kwa umakini na kwa upendo ikiwemo inaidhirisha usaidizi wa karibu unaotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji ya ziada.

Wasichana wawili wakiwa chenye maktaba, mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu ya umeme, na mwingine amesimama karibu naye akiwa anashika kitabu, au kompyuta kibao. Wanaonekana wakishirikiana kuzungumza, pengine wakitafuta au kujadili kitabu. Mazingira ya maktaba ni tulivu.

Darasa lenye wanafunzi waliovaa barakoa wakimsikiliza mwalimu ambaye pia amevaa barakoa. mwanafunzi mmoja ameonyesha mkono kuomba kuchangia au kuuliza swali. Inaashiria mazingira ya kujifunza wakati wa janga ambapo tahadhari za kiafya zinafwatwa. Pia inaonyesha ushiriki wa wanafunzi darasani, jambo muhimu katika elimu bora.

Mwanamke mlemavu mwenye viungo vya mikono akiwa ameketi mezani. Anaandika kwenye daftari huku akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana kujihusisha na kazi au masomo kwa makini mkubwa akionyesha kuwa ulemavu haujamzuia kutekeleza majukumu yake ya kila siku kwa bidii ya kujituma. Mazingira haya yanaonyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika shughuli za kijamii na kiuchumi.

Wanafunzi watatu wakisoma kwenye maktaba. Mwanafunzi wa mbele ameketi kwenye kiti cheupe anaandika kwenye daftari lake. Nyuma yake kuna mwanafunzi mweusi na msichana mwenye laptop wakifanya kazi zao. Wote wamezingirwa na rafu za vitabu zilizopangwa vizuri. Mazingira yanaonekana kuwa kimya na tulivu yanayofaa kwa kusoma au kufanya utafiti.

Mdogo aliyevaa fulana nyekundu na suruali ya jinsi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akiwa na tabasamu akionyesha furaha au kujiamini. Yuko ndani ya maktaba au sehemu ya vitabu. Kwa hii rafu vitabu zimejaa pembeni yake.

Mwalimu akiwa ameketi sakafuni pamoja na msichana mwenye ulemavu akisoma kitabu kwa pamoja. Wote wanaonekana kuwa makini na kushirikiana kwa upendo kando yao kuna kiti cha magurudumu kinacho ashiria mahitaji maalum ya msichana huyu. Mazingira ya darasa yana rangi nyingi yanayoonyesha hali ya ujifunzaji ya furaha na ujumuishi.

Mwanaume aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa nyumbani au ofisini. Anaonekana kuwa na makini mkubwa huku akisoma kitabu kwa mkono mmoja na kushika simu kwa mkono mwingine. Mbele yake kuna meza iliyo na kikombe cha kinywaji na vifaa vingine. Mazingira ni safi na ya tulivu inayo mapambobya mimea na mwangaza wa kutosha kutoka dirishani.

Walimu wawili wakishirikiana na wanafunzi wenye mahitaji maalum katika darasa. Walimu wanaonekana wakifanya shughuli za mikono na kila mmoja ameketi pamoja na mwanafunzi mmoja. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa vitendo vyenye upendo na msaada wa karibu.

Watu wawili, mmoja akiwa na ulemavu wa kiakili, wakifurahia pamoja mezani. Waonekana wakifanya kazi ya mazoezi, kwa umoja kwenye daftari lililoekwa mezani. Laonyesha mshikamano, furaha na hali ya kuaminiana. Mandhari inaonyeshwa umuhimu wa msaada katika jamii na elimu jumuishi kwa watu wenye mahitaji maalumu.

Mwenye ulemavu wa kuona anatumia kompyuta kwa msaada wa kibodi ya faili. Kwa chanzo, anaweza kusikiliza maelezo yanayotolewa kwenye programu ya msemaji wa maandishi. Hii ni mfano mzuri wa matumizi ya teknolojia kusaidia watu wenye ulemavu wa kuona kupata elimu kikamilifu kupitia shughuli za kidijitali.

Kijana aliye na ugonjwa wa Down Syndrome . Akiwa amevalia fulana ya njano na begi mgongoni akibeba vitabu na daftari. Ako katika eneo linalofanana na jengo la shule au chuo lenye viti meza na muuundo wa kisasa .Anaonekana kuwa na nia ya kujifunza akitembea kwa kujiamini.

Akiwa ameketi mbele kompyuta mpakato akiwa katika mazingira ya kujifunza au darasani au nyumbani, akionekana akiwa anatumia lugha ya alama amekunja mkono wa kushoto na kuushika na mkono wa kulia ishara smbayo inaweza maanisha kuelewa au naam kutegemea mkutadha . Anatabsamu usoni ikiashiria kuwa anafurahia au kushiriki kikamilifu katika shuleni au somo.

Msichana mwenye ulemavu aliye kwenye kiti cha magurudumu akicheza na vifaa vya kielimu na vya kucheza kwenye meza. Karibu naye kuna mwanamke anayemwaangalia kwa furaha akiwa ameketi kwenye sofa. Mazingira yanaonekana safi na yenye mwangaza, huenda ni kituo cha elimu au karabati.

Mvulana mdogo anayekaa kwenye kiti cha magurudumu akicheza na kifaa cha kujifunzia chenye nyaya na umbo mbalimbali. Anaonekana kuwa na furaha akitabasamu huku akizungumza au kucheza na mtu anayekaa mbele yake labda ni mtaalamu wa tiba ya kazi au mlezi. Mazingira haya yanaonyesha sehemu ya matibabu au ujifunzaji wa maendeleo wa ujuzi kwa mtoto mwenye ulemavu kwa njia ya kucheza na vifaa vya kusaidia.

Kundi kubwa la watoto wadogo labda wanafunzi wako wamevalia sare za buluu na kaptula za rangi ya dhahabu ,wote wanatabasamu na kufanya ishara mbalimbali kwa mikono yao ikionyesha furaha na uchangamfu wamekusanyika pamoja wakipiga picha labda shuleni.

Watu wawili wakiwa katika karakana au darasa la ufundi wakijishugulisha na kazi ya kutengeneza kitu kutumia vifaa vya mbao. Manamke aliyevaa aproni yenye mistari na kushikilia kifaa cha kuchongea anaonekana akimwelezea kijana aliye na fulana ya buluu na aproni ya hudhurungi ambaye anashikilia kompyuta kibao tablet .

Mwanamke, mtu mzima na mtoto wakizungumza ana kwa ana, wakiwa wameketi kwenye viti. Mwanamke anaonekana kumisikiliza mtoto kwa makini huku akitabasamu. Wakati mtoto anaelezewa jambo kwa kutumia mikono, mandhari ni ya ndani ya nyumba au ofisi, ikiashiria maswala ya karibu, labda kati ya mzazi na mtoto au mshauri na mtoto.

Mtoto mwenye ameketi kwenye meza ya kijani akitabasamu. Mikono ya watu wengine inaonekana pembeni ikionyesha mwingiliano. Mtoto anaonekana kufurahia mazingira ya darasa au kituo cha kurejelea watoto chenye samani za rangi angavu. Picha inaleta ujumbe wa furaha na ushirikinianaji wa watoto wenye mahitaji maalum.

Kundi la watu watano wakipika pamoja jikoni. Wote wamevaa aproni na wanatabasamu wakikata mboga na matunda. Mzee mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu. Mazingira ni ya kisasa na safi yakionyesha ushirikiano na furaha katika kupika.

Mwenye mahitaji maalum akiwa mbele ya ubao wa darasani akiandika hesabu rahisi akiwa na mwalimu wake anayetabasamu kwa furaha na kumtumia moyo. Hii inaashiria mazingira jumuishi ya elimu ambapo wanafunzi wote wanapewa nafasi ya saa ya kujifunza. Inasisitiza umuhimu wa msaada uvumilivu na elimu jumuishi kwa ajili ya maendeleo ya kila mwanafunzi bila kujali changamoto zote.

Darasa lenye wanafunzi na makalamani wa lugha ya alama. Kuna mtu mmoja mbele ya darasa anatumia lugha ya alama kueleza mada huku mwanafunzi wa mbele naye akijibu kwa ishara. Wanafunzi wengine wamekati kwenye viti vyekundu wakisikiliza. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiaji kwa watu wenye ulemavu wa kusikia katika elimu ya kutumia lugha ya alama kama chombo cha mwasiliano.

Msichana mdogo anayecheza kwa furaha na kifaa cha kucheza cha elimu ambacho kina waya wenye maumbo tofauti ya vipande vya plastiki au mbao ya rangi mbalimbali. Msichana huyo ana miwani na anavaa fulana ya rangi ya waridi. Anaonekana kufurahia sana michezo huo ambao huchangia katika kukuza ulea wa rangi, sura na uratibu wa macho na mikono kwa watoto. Mazingira ni ya darasa au chumba cha kuchezea.

Msichana mwenye ulemavu wa akili, ikiwa ameketi kwenye kochi akisoma jedwali na alfabeti kwa furahia, huku mwanamke anayemsaidia akiwa karibu naye, akimshangilia kwa tabasamu. Tukio hii inaonyesha umuhimu wa walimu jumuishi na msaada wa kiroho ya kihisia kwa watoto wenye mahitaji maalumu. Furaha ya hawa wawili inaonyesha mafanikio ya ujifunzaji, iliyotegemea upendo, msaada na ushirikiano.

Akimfundisha msichana mdogo kusoma kwa kutumia maandishi ya nukta mwalimu unashikilia mkono wa mtoto huku ukisoma kwa vidole ishara kuwa mtoto huyu ni kipofu au ana uoni hafifu mazingira ni ya darasani na yanaonyesha msaada wa moja kwa moja ya elimu jumuishi kwa mtoto mwenye maitaji maalum

Mtoto mwenye ulemavu wakutumia kiti cha magurudumu akifurahia kujifunza kutumia kompyuta pamoja na mwalimu wake. Wote wawili wanatabasamu wakionyesha mazingira ya upendo na msaada. Mwalimu anamsaidia mtoto kutumia kibodi na kuangalia kwenye skrini. Mazingira haya ya maabara ya kompyuta yanaonyesha juhudi za kujumuisha watoto wote katika elimu ya kisasa bila ubaguzi wowote.

Mwanafunzi wa kike na msichana wanasoma kwenye kompyuta ndogo mpakato. Wote wanatabasamu na kuonyesha mwingiliano mzuri. Msichana anaonekana mwenye furaha sana. Hakuonyeshwi nembo kwenye skrini. Kume nyuma kuna rafu zenye vitabu vitamu, zikionyesha kuwa wanapatikana maktaba au mazingira ya kujifunzia.

Tukio la maonyesho ya sanaa ambapo watoto na watu wazima wanashiriki. Mvulana mwenye kifaa cha usikivu, anashikwa mkono na mwanamke huku, wakitazama kazi ya sanaa yenye rangi angavu mezani. Mwingine anasimama nyuma akiangalia michoro iliyo kwenye meza ya pembeni. Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa ujumuishaji wa watoto kwenye shughuli za ubunifu, elimu ya sanaa.

Mwalimu na mtoto wakitumia lugha ya ishara katika mazingira ya darasani. Mwalimu anaoneysha ishara kwa kutumia ikono huku akiwa anatabasamu na mtoto pia anaurudisha ishara hizo ikiashiria kuwa anajifunza au kujibu. Wote wawili wamevaa blauzi za buluu zenye kufanana na nyuma yao kuna bango lenye nambari za kuhesabu.